Hapa ni shambani ambapo wadudu aina ya viwavu wamevamia mimea. Sehemu ya mahindi yametobolewa na kuharibiwa. Kuna mkono ambao umeshika tawi la kijani. Mtu huyu amevalia saa nyeupe. Kuna rutuba nyingi kwenye mchanga huo.